Hili ni duka la kuuza nguo za watoto. Kuna mlinda lango aliyeshika doria. Wapo wauzaji na wanunuzi. Picha za watoto waliovaa mavazi tofauti pia zinaonekana.

Hili ni duka la kuuza nguo. Zipo za kila aina. Ni nyingi. Zimeanikwa na kupangwa vizuri kwa utaratibu. Bei pia inaonyesha. Hakuna muuzaji wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuza viatu. Vipo vya kila rangi na aina mbalimbali, si vya nguo, si vya ngozi, si vya plastiki, si malapa. Vimeanikwa vizuri. Hakuna mteja wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuza nguo. Zipo za kila aina kama vile mashati, marinda, sketi, blauzi na nyinginezo. Kofia pia zinaonekana. Wapo wateja wanaoendelea kukagua na kuchagua kinachowapendeza.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kuna doli ambayo imevalishwa mavazi mbalimbali kama vile kofia, miwani, rinta, viatu na mapambo. Zipo nguo za aina mbalimbali zinazoonekana pale pia.

Hili ni duka la kuuzia nguo. Kuna aina mbalimbali za vitambaa ambavyo vimekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Inaonekana inauza nguo ambazo bado hazijashonwa.

Hili ni duka la kuuzia mavazi mbalimbali. Kuna nguo zilizoanikwa na nyingine zimepangwa vizuri. Viatu vimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu, nyingine zimewekwa juu ya meza na kuwekelewa juu ya katoni.

Hili ni duka la kuuzia nguo na viatu. Yapo mavazi ya aina mbali mbali kama vile: suruali na shati. Kuna mteja ambaye amebeba vitu mgongoni. Anaonekana tayari amenunua.

Hili ni duka la kuuza nguo. Zipo za kila aina kama vile suruali, makoti, suti, sketi na nyinginezo. Hakuna muuzaji wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuzia nguo, kuna zile zilizopangwa na nyingine zimeanikwa. Mashati ya mikono mirefu na mengine ya mifupi yapo, sweta na suruali pia zipo.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanawake, mapambo, vibeti na vitambaa. Ipo doli ambayo imevalishwa baadhi ya mavazi kama vile kofia, miwani na mengineyo. Hakuna muuzaji wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuza nguo. Zipo za aina mbalimbali kama vile marinda, dera na kofia za chepeo. Kuna vikapu vilivyoko sakafuni na mifuko iliyoanikwa. Yapo maua ambayo yamepandwa. Hakuna muuzaji wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Kuna nguo za aina tofauti tofauti kama: shati, suruali, sketi, marinda na nyinginezo na ambazo zimepangwa kwa ustadi mkubwa, pia kuna viatu. Muuzaji amevalia shati jekundu.

Hili ni duka la kuuza nguo na ni kubwa. Zipo za aina mbalimbali. Zimeanikwa na kupangwa vizuri. Hakuna muuzaji wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kuna mteja anayeonekana ameshika moja aina ya t-shirt yenye picha ya mchezaji wa mpira wa vikapu. Kuna nyingine zimeanikwa na zinaonekana kuwa za michezo.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanawake. Zipo za kila rangi na za kila aina kama vile marinda, suruali na blausi. Vibeti pia vinaonekana. Hakuna mnunuzi wala muuzaji anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kuna kinyago cha mwanamke ambacho kimevalishwa mavazi mbalimbali kama vile kofia, miwani, rinda, viatu na mapambo. Kuna handi begi, nguo ambazo zimeanikwa, mishipi na nywele. Hakuna mteja anayeonekana katika duka hili.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kunazo za aina mbalimbali kama vile marinda, suruali, shati na makoti. Zipo kofia pia. Muuzaji anaonekana kuketi na kungoja wateja.

Hili ni duka la kuuza nguo, hasaa suti za wanaume. Yapo makoti ya rangi mbali mbali. Yameanikwa vizuri. Hakuna mnunuzi wala muuzaji anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuza nguo, zipo za aina mbalimbali. Nyingine zimeanikwa na kuna zile zimekunjwa na kupangwa vizuri. Offer inaonekana kumaanisha kuwa bei imepunguzwa akuna muuzaji wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la kuuzia bidhaa mbali mbali. Vipo vikoi vya kimasai, nguo ambazo zimeanikwa na mishipi. Kuna vinyago pia vya wanyama mbali mbali. Miiko ya kupikia inaonekana. Yupo mtu ambaye ameketi chini. Mkono wa mwingine unaonekana ukitokelezea.

Hapa kuna nguo tofauti tofauti kama vile marinda, mashati, suruali, kofia. Kuna mlango wa rangi ya samawati na kuna vinyago ambavyo vimevishwa mavazi kama shati na suruali.

Hapa ni mahali pa kuuzia magurudumu. Ni mengi na yamepangwa kwa utaratibu. Wateja wa magari hufika hapa na kuyanumua aidha moja moja ama kwa jumla.

Hapa ni mahali pa kuuzia magari, yapo mawili ya kibinafsi yanayoonekana, Moja limefunguliwa mbele sehemu yenye injini. Wapo watu wawili waliosimama karibu nalo. Kamera inaonekana pale, inapiga picha ili ziweze kusambazwa kwa wateja, ambao huenda wakapendezwa kisha wakalinunua baadaye.

Hili ni gari aina ya matatu. Limeegeshwa kwenye uwanja wenye kokoto. Lina magurudumu, rangi ya kijivu na vioo vyake vimefungwa. Linaonekana tayari linauzwa.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwenye uwanja. Yamepangwa vizuri. Yamo kwenye maonyesho ili wateja wanaokuja waweze kuyakagua ikiwa wangependa kuyanunua. Ni ya rangi nyeusi.

Hili ni gari aina ya matatu ni ya rangi ya kijivu. Imesimamishwa uwanjani kwenye kokoto. Vioo vyake vimefungwa. Nyuma yake kuna miti. Linaonekana kutafutiwa mteja.

Hapa kuna magari mengi ya kibinafsi, yana rangi mbalimbali. Yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Kando kando kuna miti mirefu. Wapo watu ambao wameketi na wengine wamesimama.

Hapa kuna sehemu za mili ya watu wawili zinazo onekana. Mmoja anakabidhiwa ufunguo na mwenzake. Lipo gari jekundu lilio simama nyuma yao. Anaonekana alishalinunua na yupo tayari kuondoka nalo ili akaweze kulitumia katika shughuli mbalimbali.

Hili ni lori kubwa, limeyabeba magari mengi ya kibinafsi. Linaonekana kuyatoa bandarini na kupelekea wateja ambao tayari wamenunua au mfanyabiashara mwenye kampuni ambapo atawauzia watu kutoka pale.

Hili ni gari dogo. Linaonekana kukosa nambari za usajili. Lina rangi nyeupe, lipo barabarani labda kwa mteja kuangalia usawa wake ili akaweze kulinunua.

Hili ni gari ndogo aina ya Toyota. Inaonyesha upande wa ndani ambao una sehemu mbalimbali kama vile viti, steni, redio, kioo cha mbele na nyinginezo. Imewashwa pia ili kuiangalia kama iko sawa.

Haya ni magari ya kibinafsi yameegeshwa uwanjani penye nyasi. Wapo watu walio wamesimama na wengine wameketi ndani wanaonekana kuyakagua ili waweze kununua iwapo yatawapendeza.

Hili ni gari aina ya matatu. Lina rangi nyeupe. Limo barabarani. Aidha, linapelekwa kwenye maonyesho kwa wateja tayari kuja kununua ama tayari lishaanunuliwa.

Hapa kuna watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wote wameketi. Mama anaonekana akikabidhiwa funguo za gari huenda amelinunua gari hilo.

Hili ni gari dogo. Milango na buti zimefunguliwa. Sehemu nyingine za ndani kama vile viti zinaonekana .Lipo kwenye maonyesho tayari kwa mteja atakayependezwa nalo ili kulinunua.

Kuna magari manne ambayo yameegeshwa tayari kwa maonyesho. Lipo moja lenye rangi kijivu, lingine samawati, machungwa na lenye mchanganyiko wa rangi tofauti

Hapa kuna magari kadhaa yanayoonekana kuwa ya bei ghali mno kulingana na mwonekano wake. Yameegeshwa, yapo kwenye maonyesho ili wateja waweze kuja kuyakagua na ikiwa watapendezwa wayanunue.

Hili ni gari aina ya pickup . Lina rangi nyeusi, limeegeshwa uwanjani penye nyasi. Nyuma yake kuna miti. Yupo mtu aliyesimama karibu nalo. Huenda linatafutiwa mteja wa kulinunua.

Hili ni gari aina ya matatu. Imepigwa picha upande wa ndani. Viti na upande wa dereva vinaonekana vizuri labda itatumiwa wateja ambao wangependa kulinunua.

Hili ni gari aina ya matatu, lina rangi nyeupe. Mlango umefunguliwa. Imeegeshwa katika maonyesho. Wateja watafika hapa kulikagua. Na iwapo litawapendeza, wataweza kulinunua.

Hili ni gari. Sehemu ya ndani anapoketi dereva inaonekana. Kuna sehemu mbalimbali kama vile steni, mahali panapoonyesha mwendo na mafuta na sehemu nyinginezo

Haya ni magari ya kibinafsi, yameegeshwa uwanjani. Wapo watu waliosimama, walioketi na walioyaegemea. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa muuzaji anayewakaribisha wateja wayakague na kisha wayanunue endapo yangewapendeza.

Hapa kuna magari kadhaa ya kibinafsi. yameegeshwa kwenye uwanja. Yapo kwenye maonyesho. Wateja watafika hapa na kuyakagua. Ikiwa watapendezwa watayanunua.

Hapa kuna magari kadhaa ya kibinafsi .Yameegeshwa tayari kwa maonyesho. Wateja watafika hapa na kuyakagua ili waweze kununua endapo yangewapendeza. Hakuna mtu hata mmoja anayeonekana mahali hapa.

Hili ni gari ndogo. Lina rangi nyeusi na inaonekana imara. Imeegeshwa tayari kwa maonyesho kwa wateja ambao wangependa kulinunua waweze kuliona.

Hili ni gari ndogo. Lina rangi nyeusi. Lipo barabarani. Nyuma yake kuna miti mirefu. Inaonekana kupelekwa maonyesho ili kulitafutia wateja.

Hiki ni chuma kikubwa. Kina magurudumu kadhaa. Upande mmoja umeinama kiasi na mwingine una kizuizi. Huwa kinaunganishwa na kichwa cha lori .Kinatumika kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa kuna magari kadhaa ya kibinafsi. Yameegeshwa uwanjani kwa maonyesho. Yupo mwanamke na mwanamume wanaoonekana. Mmoja ni mteja ambaye analetwa kuyakagua, ili aweze kuchagua linalompendeza na kulinunua.

Hapa kuna magari kadhaa. Yote ni ya rangi nyeusi. Yamewekwa kwenye maonyesho tayari kwa wateja kuja kuwaona na kununua wanao wapendeza.

Hili ni gari aina ya matatu, ni la rangi nyeupe, limeegeshwa. Mlango wake umefunguliwa. Wateja wataingia na kulikagua. Ikiwa litawapendeza, watalinunua

Hili ni gari kuukuu. Lina rangi ya samawati. Limeegeshwa nje ya nyumba karibu na mti. Linaonekana kuwa linatafutiwa mteja aweze kulinunua.

Hili ni soko la kuuza matunda. Kunayo ya aina mbalimbali kama vile ndizi, tikiti maji, mapapai machungwa, matufaha, maembe, na mengineyo. Yamepangwa vizuri. Kunayo yaliyo katika karatasi na yameekelewa juu ya kreti na mitungi. Hakuna muuzaji wala mnunuzi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni soko linalouzwa aina mbalimbali za mapambo kama vile mikufu, hereni, bangili na nyinginezo. Kuna nguo zinazoonekana pia. Yupo muuzaji ambaye amesimama kungojea wanunuzi.

Hili ni soko la kuuza viondo. Huwa linanunuliwa kwa kina mama wanaozishona mashinani. Zinauziwa wananchi na vilevile watalii. Vingine vinatafutiwa soko ughaibuni na kupelekwa huko.

Hili ni soko la kuuza matunda. Yapo ya aina mbalimbali kama vile matufaha, machungwa, mapapai, ndizi, karakara nanasi na nyinginezo. Yupo muuzaji mmoja anayonekana ameketi na kujishika tama. Hakuna mnunuzi hata mmoja.

Hapa kuna viazi, viazi vitamu, mboga na nduma. Zimewekwa kwenye ndoo, mingine kwenye vikapu na katika karatasi. Mikebe mingine inaonekana mitupu.

Hili ni duka linalouza bidhaa za kitamaduni kama vile mishipi, bangili, hereni, mikufu, vinyago na viatu. Yupo mteja anayeonekana ndani. Uteo uliojazwa vitu pia upo.

Hili ni soko la maua, kuna mekundu, meupe na ya waridi. Kuna muuzaji ambaye anaendelea kuyatengeneza na kuyapanga. Yamewekwa vizuri kwenye ndoo chini ya hema.

Hapa ni sokoni, kuna matunda mbalimbali kama vile machungwa, matofaha, ndizi, mapapai na mengineo ambayo yamewekwa kwenye mikebe. Wapo wauzaji wawili, mmoja anayapanga na mwingine anayanyunyizia maji.

Hili ni soko la kuuza mboga. Limejengewa paa juu. Aina tofauti tofauti za mboga kama vile sukumawiki, spinachi, mchicha, na nyinginezo zinaonekana. Kuna wateja wanaonunua, na kuna wauzaji wanaowauzia.

Hili ni soko la kuuzia bidhaa mbali mbali kama vile: mboga, vitunguu na matunda. Limeezekwa paa la mabati. Kuna kizingiti cha vyuma. Kina mama wachache wanaonekana pale. Vipo viti vya plastiki pia.

Hapa ni sokoni. Kuna viatu vingi. Vimeanikwa kwenye kamba, tayari kwa kuuzwa. Mbele kidogo kuna wauzaji na wanunuzi wanaonunua bidhaa mbali mbali.

Hili ni soko. Kuna wauzaji na wanunuzi. Wapo waliobeba vikapu, na wengine mifuko, mgogoni. Bidhaa tofauti tofauti, zipo hapa, kwenye magunia, na nyingine zimepangwa, tayari kwa kuuzwa.

Hiki ni kibanda cha kuuzia bidhaa mbalimbali. Kuna viatu vya michezo, malapa na vingine vya kawaida. Kofya zinaonekana pale. Vingine vimewekwa kwenye ndoo kuukuu

Hili ni soko la City . Linaonyesha upande wa mbele. Juu mmepakwa rangi tofauti tofauti na kuchorwa picha mbali mbali ikiwemo bendera ya Kenya. Katika lango la kuingia kuna watu ambao wamesimama na wengine wanatembea mbele yake.

Hapa kuna matunda ya aina mbali mbali kama: ndizi, machungwa, matikiti na mengineyo na ambayo yamepangwa vizuri. Vifaa vingine kama vile: ndoo, kreti, vikapu na vyombo vipo na ambavyo havijapangwa vizuri.

Kuna vinyago vya wanyama mbalimbali kama twiga, simba, pundamilia, nyati, mbuni na kanga. Mchongo wa nchi ya Kenya ambao umepakwa rangi ya bendera pia upo. Vifaa vingine vya kitamaduni vilevile vinauzwa katika soko hili.

Hili ni duka la kuuza nguo na viatu sanasana vya wanawake. Vimepangwa chini na vingine vimeanikwa. Bei inaonyeshwa pale. Wapo watu wanaoonekana kwa umbali aidha wakinunua ama kuuza.

Katika soko hili kunauzwa aina mbalimbali za nguo kama vile vitenge, shati, sweta na nyinginezo. Kuna vitambaa ambavyo bado havijashonwa. Zipo bidhaa nyingine kama vile vinyago. Wateja wanaonekana pale pamoja na wauzaji.

Hili ni jumba la orofa mbili. lina rangi nyeupe na ya samawati . Nje kuna nafasi kubwa kuna maduka ambayo yamefunguliwa na yameanza kutumika. Mengine bado yamefungwa.

Hii ni nyumba ya kisasa, nafasi ni ya kutosha. Taa zinapendeza na madirisha ni makubwa. Ipo tayari kwa maonyesho ili wateja waweze kununua au kuikodi.

Hapa kuna nyumba za kisasa ambazo tayari zimekamilika. Zimejengewa ukuta wa mawe. Mimea kama vile migomba imepandwa. Nyaya za stima zinaonekana. Wapo watu ndani ambao wamezikodi ama wamezinunua na kuzimiliki.

Hii ni nyumba kubwa. Paa lake ni la kisasa. Kuna dohani la kutolea moshi inaonekana kuwa na nafasi ya kutosha. Nje kuna nyasi ambazo zimepandwa na zimetunzwa vizuri.

Hili ni bango linaloonyesha wateja wa real estate jinsi ya kulipa ili kupata nyumba. Linawaelezea sehemu inayouzwa. Wamepewa njia ya kufikia wawekezaji aidha kwa kupiga simu au kwa kuingia mtandaoni wakitumia tovuti iliyopeanwa.

Nyumba hii ni kubwa, imekamilika. Nje kuna maua ambayo yametunzwa vizuri. Upo uwanja wenye nyasi, imezungukwa na miti, inaonekana hakuna mteja hapa kwani madirisha hayana pazia na mlango umefungwa.

Hii ni nyumba ya ghorofa. Imekamilika. Imejengewa ukuta wa mawe. Lipo lango kuu. Kuna tangi za maji. Imezungushiwa ua wenye umeme ili kuzuia wezi kuingia.

Hili ni jumba la ghorofa kadhaa, limezungukwa na nyaya za umeme. Linaonekana limekamilika. Nyumba nyingine zimepata wateja na kuna zile baado.

Hapa kunanyumba kadhaa ambazo zinaonekana kukamilika na kutumika tayari. Zimejengewa ukuta wa mawe . Kuna lango kuu. Nyaya za stima zinaonekana zikisambaza umeme. Barabara ya lami inapitia karibu. Zipo nyingine zinazoendelea kujengwa.

Hii ni nyumba aina ya bungalow . Inaonekana kubwa na yenye nafasi ya kutosha. Karibu na ukuta yamepandwa maua. Nyasi iliyotunzwa vizuri ipo. Miti imepandwa pia.

Hizi ni nyumba za kukodisha, zinaonekana zingine hazina wateja. Ipo karatasi iliyobandikwa mlangoni na ina nambari ya mwenyewe. Watu wanaweza kuwasiliana naye na kupata makaazi mahali hapa.

Hili ni jumba la ghorofa na tayari limekamilika. Kuna kibango kinachoeleza wateja jinsi watakavyowasiliana na mwenyewe ili waweze kukodi ofisi mbalimbali za kibiashara. Limejengewa ukuta wa mawe na kuzingushiwa ua wa umeme.

Hapa kuna nyumba kubwa na ya kisasa, ina viti vya kupendeza na taa zuri. Imezungukwa na ua wa mawe. Kuna vyumba vidogo kando. Mandhari ni ya kupendeza yenye nyasi na miti.

Hili ni jumba la gorofa. Limekamilika na tayari wateja wameingia. Limezungukwa na ukuta wa mawe. Lina lango kuu. Nyaya za stima zinaonekana kusambaza umeme ndani.

Hili ni jumba la ghorofa lenye rangi nyeupe. Tayari limekamilika. Lipo gari lililoegeshwa karibu. Linaonekana limeshaapata mteja, ambaye aidha amelinunua ama amelikodi.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha bidhaa mbali mbali kama vile: mikate, sukari, mafuta na nyinginezo. Zimepangwa vizuri kwenye rafu. Hakuna mnunuzi wala mfanyakazi mmoja anayeonekana karibu.

Hili ni duka la jumla. Sehemu inayoonekana inauzwa nyama na samaki. Wapo wafanyakazi na wanunuzi. Kuna katoni za maziwa zinazoonekana. Pia kuna mahali pa kunawia mikono.

Hili ni duka la jumla, kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Kuna viti vya plastiki, karai zenye rangi mbalimbali, ndoo na stuli.

Hili ni duka la jumla ya Carrefour, bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri kwa njia inayopendeza. Duka hili lina nafasi kubwa na ni safi , hakuna mfanyikazi wala mnunuzi anayeonekana hapa.

Hili ni duka la jumla la Naivas, hii ni sehemu ya jikoni. Kuna vyakula mbalimbali kama vile vibanzi, soseji, nyama na vinginevyo ambavyo viko tayari kuuzwa. Kuna vikapu vya rangi ya manjano.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha vyakula mbali mbali kama vile keki na mikate. Zimepangwa vizuri kwenye rafu. Hakuna mnunuzi wala mfanyakazi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la jumla, lina bidhaa mbalimbali kama vile soda, maziwa na mafuta. Sehemu ya kuuzia nyama vilevile inaonyeshwa, wapo wafanyakazi wawili mahali pale.

Hili ni duka la jumla. Sehemu inayoonyeshwa ni jikoni. Kuna aina mbalimbali za vyakula kama vile wali, githeri, kitoweo cha kuku, cha nyama na nyinginezo.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha bidhaa mbalimbali kama vile unga, soda, majani chai, na aiskrimu zilizoko kwenye jokofu. Hakuna mnunuzi wala mfanyakazi hata mmoja anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha aina mbali mbali za sharubati. Zipo zile zilizoko kwenye chupa na nyingine katika katoni . Kisahani cha DSTV kipo. Bidhaa nyingine zaonekana kwa umbali. Hakuna mnunuzi wala mfanyakazi mmoja anayeonakana hapa.

Hili ni duka kuu. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile unga, sukari, mafuta na mikate. Kuna wanunuzi wenye vikapu. Kuna wafanyakazi pia.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha nguo, novela, viti za plastiki na furniture nyingine tofauti tofauti. Yupo mteja anayeonekana kwa umbali.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha bidhaa mbalimbali kama vile biskuti, mikate, keki na nyinginezo. Yupo mteja anayeonekana na kikapu. Wengine wanasukuma toroli na wanaendelea kuzichagua.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha vitavunio mbalimbali na lawalawa. Vimepangwa vizuri kwenye rafu. Hakuna mnunuzi wala mfanyakazi anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la jumla, wapo wafanyakazi na wanunuzi. Kuna wanaosukuma toroli na wengine wamebeba karatasi kwenye mikono. Bidhaa kama vile mboga, nyanya na matunda zinaonekana.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha aina mbalimbali za sharubati kuna quencher, ribina na zingine za matunda. Hakuna mteja hata mmoja anayeonekana mahali hapa.

Hili ni jumba lenye shughuli nyingi za kibiashara. Ipo ya kuuza viatu vya bata, miwani, nywele na vilevile duka kuu la jumla la Quickmart. Magari yamejaa nje. Watu wanaonekana pia wakiingia na kutoka.

Hili ni duka la jumla. Sehemu inayoonyeshwa ina viatu ya aina mbalimbali. Kuna malapa, viangozi, na vianguo. Bei pia imewekwa karibu na viatu husika.

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha bidhaa za kufanya usafi nyumbani na kuua wadudu kama vile Jik . Zipo nyingine zinazotia harufu nzuri kwenye nguo, sakafuni na msalani mfano ni Star soft .

Hili ni duka la jumla. Sehemu hii inaonyesha bidhaa mbalimbali kama vile shashi, chocolate keki, na nyinginezo. Wapo wateja wanaoendelea kuzichukua na kuziweka kwenye vikapu.

Hili ni duka la jumla. Matunda mbali mbali kama vile machungwa, matufaha na mengineyo yanaonekana. Zipo bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu. Wateja wengi wamo ndani wakiendelea kununua.

Hili ni duka kuu. Linaonyesha sehemu mbalimbali na ambazo zimepangwa bidhaa tofauti tofauti. Kuna vikapu vingi ambavyo vimewekwa. Pia kuna toroli ambayo imejazwa vitu. Kuna mtu mmoja anayeonekana kutembea ndani.

Hili ni duka la jumla. Kuna kibango kinachoonyesha ni wapi wateja watapata nafaka, sukari na unga. Sehemu hii inaonyesha maziwa. Hakuna mnunuzi yeyote anayeonekana mahali hapa.

Hili ni duka la jumla, kunamteja anayeonekana pale na ameshika kikapu chenye bidhaa. Sehemu hii inaonyesha mahali pa kuuzia nyama za mbuzi, ngo'mbe kuku pia ata samaki. Vinywaji vya kuongeza nguvu pia zinaoneka.